Ni chanjo ya kuzuia surua, matumbwitumbwi na rubela. Yaliyomo poda na maji ya kuchanganya. Imeandikwa kwa sindano ya chini ya ngozi baada ya kuchanganywa na huhufadhiwa kwenye baridi kati ya nyuzi joto mbili hadi nane.

Maji yamefurika barabarani yakisababisha usumbufu kubwa kwa watumiaji wa barabara, mwanaume moja anasukuma pikipiki kwenye maji ya matope, huku wengine wakiwa kwenye bajaji na biskeli. Gari jeupe limekwama katikati ya maji. Upande wa barabara kuna maduka na miti, na watu wachache wamejikinga na myavuli. Mafuriko haya yanaonyesha ukosefu wa miferiji bora ya kupitisha maji. Hali hii ni hatari kwa maisha na usalama wa magari na shughuli za kila siku.